Watu wengi wamekusanyika karibu na meza ndefu nje ya jengo. Baadhi wamekaa wakihudumiwa huku wengine wakisimama kwenye foleni . Mwanamke mmoja ameketi mbele akitumia kifaa cha kielektroniki na mwanaume ameketi Kando yake akimwangalia.

Mwanamke aliye tabasamu kwa furaha yupo katika microphone amevaa mkufu wa njano kifuani nyuma yake kuna nembo ya kenya ambaye anaonekana anahutubia watu.

Rundo kubwa la vitambulisho vilizovungwa kwa bendi za mpira zimewekwa ndani ya sanduku au container . Vitambulisho hivyo vimepangwa vizuri ikiashiria kiasi kikubwa cha vitambulisho. Mkono wa mtu unaonekana kwa mbali.

Mwanaume ameketi mbele ya kaunta ya Huduma Kenya. Afisa mwanamke anahudumia, huku mwanamke mwingine akimsaidia. Skrini ya kompyuta inaonyesha; Judiciary Services .

Hii ni ofisi ya Posta P , mwanamke anahudumia mteja, huduma za Mpesa pia zinapatikana, hakika ni ofisi yenye shuguli nyingi.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamesimama na kuketi mbele ya jengo lenye maandishi The Judiciary Tribunals . Watu wengi wamevalia sare zenye rangi nyeupe, kijani na dhahabu. Baadhi yao wamevaa kofia.

Kundi kubwa la watu, wenye furaha. Wengi wakiwa wamevalia mavazi meusi wakishangilia. Wameinua mikono yao juu, huku wengine wakishika mabango na bendera ya Kenya.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakishangilia ushindi, wawili wameinua gombe juu huku mchezaji mwingine ameshika mpira wa njano wote wamevalia sare zenye rangi ya kijani na njano.

Kundi la wanasheria ambao wamevaa majovu meusi mahakamani. Wengine wamesimama, wengine wanainama wakiangalia nyaraka. Inaonaekana kama kesi ikiendelea au wako kwenye kikao maalum.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa wakikusanyika nje, mwanaume mmoja katikati amevaa suti nyeusi na tai ya zambarau.

Ikiwa Nairobi picha inaoyesha eneo la Huduma Kenya .nkuna kaunta ya habari na wafanyakazi wawili ,nafasi kubwa ialna viti vingi vya kusubiri.

Umati mkubwa wa watatu wakiwa wamejipanga foleni ndefu nje ya njengo. Watu wa rika mbalimbali wako kwenye foleni wengine wakiwa wamebeba watoto. Jengo la nyuma lina maandishi ya Kiswahili yanayoanza na kituo cha huduma.

Mwanamke anaonekana amekaa kwenye kiti , amevaa suti ya blu na miwani , shingo yake imepambwa na mkufu wa lulu anakabiliana na mikrofoni akiowea akiongea.

Mechi ya mpira wa mguu inaendelea wachezaji wanachuana vikali uwanjani, wanajaribu kufunga bao. Wengine wamevaa jezi za kijani wengine za manjano, mashabiki wamefurika uwanjani.

Mkusanyiko mkubwa wa vitambulisho zimepangwa kwa wingi ndani ya masanduku ya kadibodi. Chupa ya sanitizer pia ipo mezani. Inaonekana ni tayari kwa usambazaji, labda kwa wananchi.

Mashabiki mbalimbali wapo uwanjani. Wanashangilia kwa nguvu, wengi wamevaa jezi. Kuna vuvuzela pia. Wengi wanafurahia mchezo huo.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti. Wengine njano, wengine kijani na bluu. Bao la mpira wa mguu linaonekana mbele.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wako katika kinyanganyiro wachezaji wa timu moja wamevalia jezi nyekundu na wengine wamevalia jezi nyeupe. Wanaonekana wakishindana.

Mwanaume mzee anaandika kwenye karatasi, watu wengine wamesimama karibu, inaonekana ni afisa akihudumia raia, wanafanya shughuli muhimu.

Paspoti za Kenya, zenye rangi ya buluu zikiwa zimepangwa kwenye sanduku, kila moja Ina nembo jamhuri ya Kenya na maneno East Africa Community .

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Watu wengi wanafanya kazi. Wote wamevalia barakoa, baadhi wanahudumia wateja wengine wanafuatilia kompyuta.

Watu ambao wamevalia barakoa na fulana za njano wanasimama kwenye kibanda, mteja anaonekana akiuliza huduma, wanafanya kazi kwa bidii.

Rundo kubwa la vitambulisho vya Kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba. Vitambulisho hivyo vimepangwa kwa wingi kwenye meza, vikionyesha idadi kubwa.

Hii ni ofisi ya NCA.Watu wawili wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta. Ofisi ni ya nafasi wazi na kuta nyeupe. Kuna ishara iliyoandikwa NCA services juu. Ni eneo la kazi la kisasa.

Dawati la habari la huduma Kenya ambapo wafanyikazi wawili wa kike wapo tayari kusaidia eneo linaonekana safi na kimepangwa vizuri. Kuna viti vya kusubiri na mabango ya huduma Kenya.

Mwanamke amesimama kwenye kaunta ya huduma akiongea na mwanamke aliyevaa barakoa. Ana kofia nyekundu na barakoa pia. Mbele yao Kuna skrini ya komputa inaonekana Huduma Kenya.

Ndani ya jengo la Huduma Centre, kuna watu wengi ambao wanasubiri huduma. Maafisa wanasimamia shughuli wakihakikisha kila kitu kinaenda sawa.

Sehemu ya ndani ya cha chumba cha huduma kenya ambapo wafanyakazi wanne wanaonekana wameketi kwenye vitu vyeusi wakiwa wamevalia wote barakoa na kumakinika kwenye kazi wanayoifanya.

Timu ya mpira wa kikapu inasherekea ushindi. Wachezaji wengi wamekusanyika, wanainua kombe juu angani. Wanaonekana wenye furaha kubwa. Wamevaa jezi za buluu na nyeupe. Mashabiki wanawapongeza kwa nguvu zote.

Pasipoti ya Kenya yenye jina la Joshua, inaonyesha utaifa wake kama mkenya pia ina maelezo ya kipeke yaliyotajwa ikiwemo autistic.

Tinga tinga kubwa la manjano na bluu lenye nembo ya Hyundai . Kwenye tovuti ya ujenzi, karibu na tingatinga kuna mabomba mengi ya zege yaliyopangwa chini. Nyuma yake, kuna majengo na miti.

Hili ni kundi la wachezaji ambao wanapambana katika mchezo wa mpira. Mmoja, amevalia jezi nyekundu, wengine wamevalia jezi za njano. Umati unashuhudia nyuma yao.

Wafanyakazi wa Huduma Kenya wakiwa nje wamevalia sare nyeupe na nyeusi wamejipanga kwa ajili ya picha ambayo wameipokea.

Kundi la maafisa wa serikali, wakiwemo majaji. Wamesimama mbele ya jengo. Katikati kuna mwanamke anayetoa hotuba kwenye kinara chenye nembo ya Office of the Chief justice judiciary .

Katika jumba hili, watu wengi wameketi kwenye viti. Wanasikiliza mzungumzaji mbele yao. Baadhi, wamevaa shati nyekundu. Inaonekana ni mkutano fulani.

Huu ni mchezo wa soka wachezaji wawili wapo uwanjani mmoja amevaa jezi ya buluu na mwingine jezi nyekundu yenye mistari mieusi. Mchezaji wa jezi nyekundu anaonekana akishangaa au akilalamika.

Hiki ni kituo cha huduma centre, ambapo wafanyakazi wengi wamesimama, pengine wameketi kwenye vipatakilishi vyao huku wakiwa na mkutano.

Kundi la wachezaji wa raga, wanashangilia ushindi. Wamebeba kikombe chenye sanamu za tembo. Wote wamevalia jezi nyekundu. Nyuso zao zimejaa furaha.

Hema kubwa limetandazwa likifunika watu wengi baadhi wamekaa, wengine wamesimama, wengi wamevalia barakoa inaonekana kama shughuli ya afya au mkutano, afisa wa usalama yuko karibu.

Mwanaume anatoa hotuba mbele ya watu. Watu wamekaa kwenye viti, wanaonekana kuwa wafanyakazi. Majengo ya Posta yanaonekana nyuma.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, mwanaume ameketi akizungumza na mwanamke, aliye nyuma ya kaunta. Kompyuta inaonekana mezani, na mapango ya huduma yametundikwa ukutani ni kituo cha huduma za umma.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike, wakiwania mpira uwanjani, mmoja ameshika, mpira, akijaribu kumkimbia mpinzani wake. Wote wamevalia jezi za michezo, watazamaji wanaonekana wamekaa kwenye viti nyuma.

Mwanamume anaonekana akihutubia amevaa suti ya blue na tai ya pinki anashika mikrofoni kwa mkono mmoja, bendera ya Kenya inaonekana nyuma, bango la mahakama kuu ya Milimani lipo kando.

Kundi la watu ambao wamepiga foleni kwenye kaunta wakingoja Huduma. Ni ofisi au ofisi inayotoa Huduma za umma.

Hii ni ofisi ya huduma za umma. Watu wanasubiri kwenye foleni. Wengine wameketi wakisubiri zamu zao. Kuna afisa wa usalama amesimama, akisimamia hali hii. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Hawa ni wanariadha ambao wanatabasamu kwa ushindi, wawili wamebeba wameinua viatu vya rangi nyeupe na mwingine ameonyesha ishara ya mkono, nyuma kuna ukumbi mkubwa wa watu ambao umekuja kushuhudia.

Kituo cha Huduma Kenya, kuna wafanyikazi wanahudumia wateja, wamevalia barakoa. Mwanaume mmoja anazungumza na mfanyakazi. Kuna kompyuta na vigae vingine vya ofisi. Portal nyekundu inaonekana upande.

Wafanyakazi wa benki. Mwanamke mmoja, anatabasamu akiwa nyuma ya kaunta. Kuna masanduku yaliyojaa noti za pesa. Wengine wanafanya kazi kwa kompyuta.

Hili ni tukio la sherehe. Watu wamekusanyika nje ya jengo. Wengine wakiwa wamevalia kofia nyekundu. Mwanaume mmoja anapokea cheti, huku mwingine wakitabasamu na kupiga makofi.

Huu ni mkusanyiko wa mashabiki wa soka, wengi wao wamevaa jersey ya kijani, baadhi wakiwa na miwani ya ajabu, watu wanasheherekea kwa furaha wakionyesha mikono.

Mwanamke na mwanaume wanatazama karatasi. Mwanaume amevaa glavu. Wote wanaonekana makini katika kazi wanayoifanya. Inawezekana ni ofisi ya huduma.

Huu ni mkutano wa kisasa watu wengi wamekusanyika, wakishika bango na bendera za buluu baadhi wamevalia kofia, na mmoja anapiga kelele kwa furaha.

Kikundi cha wanawake ambao wamekusanyika nyumbani, mmoja ameketi akitazama mbele, camera imewekwa mbele yake, wengine wamesimama wakimwangalia, kuna ubao mweupe ukutani.

Kundi kubwa la watu wamekaa kwenye viti, wakitazama tukio fulani baadhi yao wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi KD, huku wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na kijivu.

Mashabiki wamefurika uwanjani. Wengine wamevaa jezi za Kenya. Kofia za kuvutia zimevaliwa na wengi. Wanafurahia michezo. Wengine wanapiga picha. Hali ya furaha imetanda.

Hawa ni watu ambao wamevalia majoho mekundu, labda majaji au wanasheria, wote wanatabasamu wamesimama kwenye ngazi inaonekana kama hafla rasmi ya kisheria.

Watu ambao wamepanga foleni, afisa anatoa huduma, na komputa mkakati zipo mezani zinatumika. Shughuli muhimu inaendelea.

Viongozi watatu muhimu wamesimama pamoja, wanaonekana wakizundua ripoti, mwanamke mmoja amevaa mavazi rasmi ya mahakama, wawii wamevalia suti.

Bomba kubwa la maji, au la maji taka, lenye rangi ya kijani linaonekana ambalo linapitia juu ya mto wenye rangi ya kahawiya. Kando Kuna majani na misitu ya kijani kibichi.

Mashabiki watatu wenye furaha wakipiga picha ya selfie . Nyuso za wawili wamepakwa rangi za bendera ya Kenya. Wote wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu na kijani, Wanaonyesha shauku yao.

Wanariadha wanashindana vikali uwanjani. Wanagombaniana nafasi ya Kwanza. Njia za kukimbia zimepangwa vizuri. Mashabiki wanashangilia kwa nguvu zote.

Hii ni ofisi ya uhamiaji linaonekana kama sehumu muhimu, kuna maafisa wamesimama nje mmoja amevaa sare wengine wamevalia suti wanaonekana kujadili.

Kundi la watu wa mbele wakionyesha ushirikiano ama kuonyeshana jambo fulani. Wamevalia sare nyekundu na kofia nyekundu ambazo zimeandikwa piku.

Mashabiki wa soka wamesimama jukwaani, wanapepurusha bendera za buluu za bandari baadhi wamevaa jezi za buluu wengine wanashangilia kwa kuinua mikono juu.

Hii ni nyundo ya hakimu an aikoni ya upatanishi. Maandhari nyuma ni ya njano na nyeusi. Maneno " Court Annexed mediation in Kenya " yameandikwa wazi. Inaashiria mfumo wa kisheria.

Huu ni mkusanyiko wa wanasheria. Wengi wamevaa majoho meusi na baadhi yao wanashika mabango. Mabango yana ujumbe kuhusu uhuru wa mahakama. Wanasimama mbele ya jengo na mikrofoni iko mezani mbele yao.

Watu watano wazima wanaketi chumbani. Wanafanya mkutano ofisini. Mmoja anaonekana kuwa afisa wa serikali wengine wanajadiliana kwa umakini.

Umati wa watu wenye shauku, wanafurahia tukio. Bendera ya Kenye inaonekana. Mwanaume mmoja amevaa kofia na miwani. Amesimama mbele ya bango la HSBC.

Kundi la watu wazima, wengi wakiwa wanaume, wanatembelea kituo cha huduma Kenya. Mwanamke mmoja amesimama kwenye counter akiongea na wageni.

Huu ni uwanja mkuu, watu wengi wa riadha na mashindano, wakimbiaji na mashabiki wanaonekana. Majukwaa na nyasi za kijani kibichi ziko na barabara imetengenezwa.

Mashabiki wengi wamefurika uwanjani kushuhudia mechi. Viti vimejaa kabisa. nguzo refu ya taa inaonekana vizuri.

Kundi la watu ambao wamesimama kwenye chukua. Wengine wamevaa majoho ya kisheria. Wote wanashikilia vitabu inavyoonekana ni hafla muhimu ya serikali.

Jalada ambalo linaonyesha mwanamke ambaye amevalia nguo refu ya rangi ya damu ya mzee. Ana nywele ambayo imetengenezwa vizuri na jaladi limeandikwa I stand for peace, honorable Rachel Shebesh.

Dawati la habari, watu kadhaa wamekaa wakisubiri, mwanamke mmoja anahudumia wateja, wengine wanajaza fomu, inaonekana ni ofisi ya huduma.

Mashabiki wa mpira wamekusanyika uwanjani, mwanaume moja amevalia miwani akiwa mstari wa mbele amevalia jezi nyekundu ikiwa na nembo ya Kenya, watu wengi wamevaa nguo zenye rangi za bendera.

Kundi la watu wazima l, wanaume na wanawake, katika mkutano wa waksha. Wawili kati yao wanashikana mkono wakionekana kutabasamu. Mwanamke mmoja amevaa nguo za bluu zenye maua.

Kundi la maafisa wa serikali, wakiwemo majaji, wakiwa wamejipanga nje ya jengo. Baadhi yao, wamevalia majoho rasmi, yenye rangi nyekundu, buluu na dhahabu.

Kundi la watu wakikimbia barabarani wengi wao wamevalia mavazi ya kijani wengine wamepanda juu ya basi lenye rangi nyekundu lililopambwa likionyesha sherehe au maandamano.

Raisi mstaafu, jaji mkuu na majaji wengine wanazungumza, wamevaa mavazi rasmi ya mahakama, raisi Uhuru Kenyatta ana suti ya bluu, hali inaonekana kuwa ya heshima.

Kundi la watu ambao labda ni mashabiki wa timu moja ambayo imeandikwa GOR MAHIA FC wamevaa jezi za kijani na nyeupe wanatazama wengine wakifurahia wakishangilia.

Ndani ya jumba ya Huduma center ambapo watu wamejaa wakisubiri huduma mbalimbali . Afisa wa usalama anatembea katikati yao ili kuhakikisha kila mtu anapata kile alichokuja kusaidika.

Mfereji mkubwa Kando ya barabara uliojaa takatak, chupa za plastiki mifuko na mabangi mengine yanaonekana yakifurika, watu wanatembea kando na baadhi ya magari yanaonekana Kwa umbali.

Hii ni ofisi ya uhamiaji. Mtu anashughulikia pasipoti . Kuna afisa wa uhamiaji nyuma ya kioo na mwombaji amesimama mbele ishara inaonyesha " Immigration officer na passport applications ".

Huu ni mchezo wa soka, wachezaji wanane wako uwanjani, wengine wakiwa wamevaa jezi nyekundu na wengine njano mpira uko mguuni wa mchezaji mmoja mashabiki wengi wanaonekana nyuma.

Kundi la watu wakifurahia mchezo au tamasha, wengine wamevalia shati lenye neni Kenya na wengine wamevaa kofia ya za majani. Mmoja amevaa bendera ya Kenya na wengine wamesimama wakishangilia.

Mwanasheria mmoja anahutubia mkutano. Amevalia joho jeusi na wigi la mahakama. Kushoto ameshika kitabu, kulia ameshika karatasi. Chini kuna kundi kubwa la wanasheria wengi , wote wakiwa wamevalia majoho na wigi, wamesimama pamoja.

Huyu ni mwanamke mrembo sana, Birmingham Hellen Raphaela na Khamisi. Anafanya mahojiano ya kazi. Anaomba nafasi ya jaji. Mahakamu mkuu anatabasamu vizuri.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukifanyika ndani ya ukumbi. Mwanamke mmoja ameinua mikono yake akijiandaa kurusha mpira kuelekea kikapu. Mchezaji mwingine anaonekana nyuma yake na watazamaji wako wamekaa chukuani.

Kundi la watu wakiwa katika mkutano wa kisasa. Kalonzo musyoka yupo katikati akiongea kwenye kipaza sauti. Wengine wao wamevaa nguo za bluu na kofia zenye maandishi 'Kalonzo'.

Watu wengi wamekusanyika kwenye meza ndefu ya kijani . Watu wengine wamesimama wengine wamekaa ,baadhi wamevaa barakoa inaonekana kama Huduma Kenya inatoa huduma nchi.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wamevalia sare za manjano na nyeusi na kishanmwingine amevalia rangi ya waridi na nyeusi.

Mwanamke anaapishwa kwenye jukwaa akiwa ameshika kitabu na watu wengine wamesimama nyuma . Bendera za Kenya zipo karibu, mwanaume aliye kando yake amevaa suti nyeusi .

Cheti cha kuzaliwa cha jamuhuri ya Kenya, kinaonyesha maelezo kama vile mahali pa kuzaliwa, hospitali, jinsia ya mtoto, majina ya wazazi, na tarehe, ya usajili.

Hawa ni watu wawili wakitabasamu kwa furaha. Mwanaume amevaa koti jekundu. Mwanamke amevaa nguo yenye michoro. Wameshikana mikono wakionyesha urafiki au undugu. Inaoneka kama tukio la umma.

Wanaume wawili wamekaa kwenye meza wakiandika kwenye karatasi kuna simu na vitu vingine mezani huku watu wengine wakisubiri nyuma, yupo moja aliyesimama ni zamu yake.

Hii ni ofisi ya Huduma Center ambapo watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma mbalimbali, kuna kaunta zilizo na namba kama Vile kaunta 7 na kaunta 8 ambazo zinaonekana wazi.